Duka la kuuza nguo haswa za wanaume. Kwenye meza kuna mashati yaliyokunjwa yenye michoro ya miraba. Kuna bango la rangi nyekundu na nyeupe linalosomeka forty percent off maana yake bei imepunguzwa kwa asilimia arubaini.

Ndani ya duka hili, kuna nguo nyingi zilizoning'inizwa kwenye wavu wa chuma, kama vile, makoti, mashati, suruali, na mavazi ya aina mbali mbali. Pia kuna mabango mekundu yanayoonyesha kupunguza kwa bei ya nguo hizo.

Hili ni duka la kuuza mashati ya wanaume. Mashati zote zimepakiwa kwenye mfuko wa plastiki. Ziko na rangi tofautitofauti kama nyeupe, nyeusi na rangi zinginezo.

Sehemu ya ndani ya duka la kuuza vitenge. Vitambaa vimekunjwa kwa umaridadi na kuekwa kwa utaratibu kwenye nafasi za mraba kwenye rafu za chuma au mbao. Rangi nyingi zinazoonekana ni zambarau, pink , kahawia, na hata nyeupe.

Ndani ya duka ya nguo rasmi za wanaume. Kwenye ukuta kuna mannequin waliovalishwa suti za rangi nyeusi na samawati. Chini yao kuna nguo zingine zilizopangwa kwa wima kwenye racks .

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la mavazi. Kuna mtindo wa nguo mbalimbali zilizopangwa kwa wima kwenye rafu za nguo. Kuna mannequin waliovaa mavazi ya kuonyesha mfano wa mavazi inayouzwa kwenye duka hilo.

Hapa ni sehemu ya ndani ya duka la kuuza nguo. Katika sehemu ya mbele kuna benji nyeusi yenye miguu ya chuma. Karibu na benji hiyo kuna stedi ya mviringo ya nguo.

Soko la nguo ambapo mavazi za baridi zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Zimeninginizwa kwa waya au vipini ni eneo la nje chini ya mti. Mavazi ni mengi na yenye rangi tofauti tofauti.

Hii ni sehemu ya duka la nguo, haswa nguo za kitamaduni. Kuna rafu zilizojaa nguo nyingi zenye zimepangwa kwa umaridadi. Nyingi zikiwa zime kunjwa na kuwekwa kwenye mafungo ya rangi tofauti.

Kuna meza za maonyesho zilizo na nguo zenye zimekunjwa na zikapangwa. Kuna viatu vimepangwa kwenye meza ingine pia. Nguo zingine zimewekwa kwenye rafu.

Duka la kuuza nguo, lina mavazi yaliyopangwa kwa makundi, kulingana na aina na rangi. Kuna rafu na wima za nguo, zenye mashati, suruali, fulana, na makoti.

Duka la kuuza nguo, ambapo kuna meza kubwa ya kuonyesha bidhaa, iliyopangwa safu kwa safu na suruali au bukta za rangi mbali mbali. Kati ya meza hio, kuna bango lenye maandishi mekundu na meupe, lisomalo, Sale, 40% off .

Hili ni duka la kuuza mavazi ya watoto, mle ndani kunabango lina mtoto mvulana la rangi ya samawati. Kwenye mlango wa kuingililia kuna vihisio vya usalama.

Hapa ni ndani ya duka la bidhaa mbalimbali za mavazi. Upande wa kushoto kuna mannequin iliyovalishwa shati la mikono mirefu. Katikati kuna rafu zenye viatu vya aina tofauti tofauti.

Duka la kuuza nguo za kifahari za wanawake, na begi na mapochi. Kule nyuma, unaona kuna ubao wa matangazo wa mwanamke anakaa wa kifahari mno.

Hili ni duka kubwa la nguo. Taa nyingi za dari ndani ya hii duka zinaangaza eneo lote. Katika nyuma ya duka, kuna ngazi zinaelekea gorofa ya juu.

Duka dogo la nguo, lina rafu za mbao, ambazo zimepangiliwa nguo. Taa za dari, na muundo wa dari wa rangi ya waridi, sakafu yake, ni ya vigae vya mbao, ya rangi ya hudhurungi.

Hili ni duka la nguo za mitumba lijulikanalo kama Budget Wear. Kuna nguo mbalimbali zilizowekwa kwenye maonyesho ya mannequin nje ya duka hilo. Kuna mtu aliyevalia mavazi ya kuchekesha mbele ya duka hilo.

Duka la nguo au pahala pa kuuza t-shirt ambapo mtu anashikilia fulana yenye picha ya mchezaji wa mpira wa vikapu, kobe brant ya rangi nyeusi. Kuna mavazi mengine mengi kwenye hilo duka.

Hii ni sehemu ya duka la mavazi rasmi ya wanaume ,mbele kuna safu ya makoti ya suti yaliyoning'inizwa kwenye wima ya mbao yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ,makoti hayo ni ya rangi aina mbalimbali.

Hili ni duka la kuuza nguo aina ya long'i na T-shirt zinaonekana kuwa nguo za wanaume kwa sababu kuna hata mashati yenye mikono mirefu.

Sehemu ya duka la mitindo ya mavazi na urembo, kuna mannequin iliyovalishwa kofia na miwani ya jua. Mikufu na hereni ziko kwenye vibega vya maonyesho kwenye meza nyeupe.

Duka hili ni la kuuza mavazi. Liko na pazia nzuri za rangi ya waridi. Nguo zote zimewekwa kwenye hanger na zikapangwa kwenye vitundikio vya nguo.

Hapa ni ndani ya duka la mavazi na bidhaa za watoto. Kuna stendi ya viatu vidogo vidogo vya watoto. Upande wa kulia wa picha kuna bidhaa kama sandalia ndogo zilizoning'inizwa.

Hili ni duka la nguo la mitindo ya kiafrika. Kushoto, kuna rafu ya nguo za rangi ya samawati, zambarau na nyeupe. Upande wa kulia, kuna nguo za manjano, nyekundu na za kahawia.

Hili ni eneo la soko la uuzaji wa nguo za mitumba. Kuna bango jeupe lenye nambari hamsini lenye rangi nyekundu linalo ashiria bei ya nguo hizo. Kuna watu kadhaa wanaoshughulika na ununuzi.

Hiki ni chumba cha kuuza mavazi na pia kuna vitu vinginevyo vya urembo na upodozi kama marashi, bangili na vinginevyo.

Kiwanja hiki kilicho na miti kimeegeshwa magari. Kule nyuma kuna hema za rangi nyeupe. Kuna gogo la mti hapa mbele.

Gari nyeupe aina ya toyota, nambari ya usajili KDR 963V limegeshwa kando ya fence likiwa na mlango umefunguka. Pale nyuma kuna nyumba ya ghorofa.

Hili ni gari aina ya Toyota Hilux likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili lina madirisha meupe, pia lina alama za rangi ya machungwa na nyeupe upande wa nyuma.

Gari jeupe aina ya SUV lenye muundo wa sports crossover , limeegezwa kwenye ukumbi wa maonyesho ya magari ya kuuzwa, lina madirisha nyeusi, magurudumu makubwa, na muundo wa kifahari.

Gari jeupe aina ya subaru forester, lililoegeshwa kando ya ukuta wenye uzio wa vyuma na nyaya za usalama juu yake. Gari hili ni la nambari ya usajili KDC 922P.

Msururo wa magari ya kisasa yaliyopaki ndani ya jengo la kuegesha magari, Kuna gari aina ya Mitsubishi Lancer magari haya yamepangwa kwa mstari mmoja upande wa kushoto.

Hapa kuna gari la rangi nyeusi la aina ya double cabin limeegezwa kwenye shamba. Nyuma yake kuna mwanaume ambaye amevalia kofia ya uzi ya rangi ya kijivu.

Gari aina ya Toyota Hilux, lenye rangi ya pesa, yaani silver , limeegeshwa kwa soko ya magari. Lina nambari ya usajili ya KCM 709X. Lina alama ya mwendo kasi, ya eighty kilometres per hour .

Mwanaume aliyevalia koti refu nyeusi na suruali ya jeans ya colour ya samawati ,anatembea akiwa ameelekea katika gari nyeusi la double cabin akiwa ameweka mikono kwenye mifuko.

Hili ni gari lenye mlango wake wa nyuma ujulikanao kama boot umefunguliwa, sehemu ya ndani ya hiyo boot ina nafasi kubwa na aina chochote mlango miwili ya nyuma pia iko wazi.

Hili ni gari aina ya Subaru Outback lenye limeegeshwa karibu na uzio wa chuma. Gari hili lina rangi ya jivu na lina nambari za usajili za nchi ya Kenya.

Gari dogo la magurudumu matatu lijulikanalo kama tuktuk limeegeshwa chini ya mti. Lina rangi nyekundu na rangi ya chungwa. Kando yake kuna gari nyeusi limeegeshwa.

Kituo cha kuuza magari mapya, naona kinaitwa RoarAuto, hapo kando naona gari la kifahari nyeupe la Rangerover.

Hili ni gari la zamani la mtindo liitwalo Ford Thunderbird, lenye rangi ya samawati. Ni mfano wa magari zinazotengenezwa na kampuni ya Amerikani.

Muuzaji wa magari aliyevalia shati la samawati la mikono mirefu na lebo ya jina kwenye kifua, anaonyesha wawili hawa gari nyeupe.

Hii ni sehemu ya mbele ya gari aina ya Toyota. Kuna gurudumu la ushukani lipo upande wa kulia. Kwenye dashboard , kuna kisanduku cha redio na vidhibiti vya ac.

Gari la zamani la kifahari la aina ya classic car , lililofanishiwa kwa mtindo wa miaka ya 1920. Gari hili lina muundo wa kipekee, unaojulikana kwa magari ya enzi hizo.

Hili ni gari la kifahari la Infinity la rangi nyeusi iliyokolea limeegeshwa ndani. Juu yake kuna dari nyeupe na taa zinazowaka.

Hili ni eneo kubwa la uwegezaji wa magari, kuna aina mbalimbali za magari yaliyopakiwa kwa karibu ikiwemo magari madogo ,magari makubwa ,magari ya Suv na magari ya mizigo kama vile lori jeupe hilo.

Magari yameegeshwa kwa kiwanja kilicho na miti, kando mwa barabara ya lami kule nyuma kuna mtu amesimama ambaye amevalia shati nyeupe.

Gari aina ya Toyota lenye viti za abiria kumi na nne; linaonekana gari mpya liko kwenye mahali kwa kuuzia magari.

Hili ni gari aina ya van la kampuni ya Toyota. Lina rangi nyeupe, limeegeshwa kando kando mwa barabara ya lami. Nyuma ya gari kuna jengo lenye maandishi ya court .

Hili ni gari la kifahari linalojulikana kama Toyota Land Cruiser. Nambari ya usajili ni KBK. Limeegeshwa kando ya nyumba. Lina rangi nyeusi, magurudumu angavu, na nyekundu.

Hili ni gari aina ya Toyota Hiace. Rangi yake ni nyeupe ya fedha yani silver . Lina nambari ya usajili ya KCN 79XX. Kuna stika ya usalama yenye rangi ya njano na nyekundu, upande wa nyuma wa gari hilo.

Gari la rangi ya chungwa limepakiwa kwenye barabara ya udongo mbele ya vibanda vya biashara vilivyojengwa kwa mbao na bati ,gari hili lina muundo wa zamani na linaonekana kuwa ni aina ya mini copper classic .

Magari yamegezwa kwenye eneo la wazi, linaloonekana kuwa ni sehemu ya tukio, au bustani ya mapumziko. Gari lililo mbele, ni la aina ya kifahari, na fedheni .

Hili ni gari aina ya Toyota Hillux lililo na rangi nyeusi, limeegezwa kwa uwanja ulio na miti. Mwanaume aliyevalia kofia ya uzi ameegemea gari hilo.

Hili ni gari aina ya Toyota nambari ya usajili KDQ 076J. Nyuma yake kuna pickup ya rangi nyekundu na kwa umbali kuna billboard .

Gari hili la aina ya Toyota Hiace limepakiwa katika eneo la maegezo ya magari. Kunaonekana ni usiku, kutokana na mwangaza wa taa na giza angani.

Hapa ni sehemu ya nyuma ya ndani ya gari. Vitii vya abiria vinaonekana vikiwa safi na vimefunikwa kwa kifaa cha rangi ya kijivu. Kuna mikanda ya usalama kwenye kila kiti.

Gari aina ya toyota nambari ya usajili, KAC limeegeshwa kandokando mwa barabara na mle ndani kwenye shamba kuna mifugo wanakula.

Hili ni eneo la wazi lililoegeshwa magari mengi. Gari la mbele ni aina ya pickup ya rangi ya kijivu lililoegeshwa upande wa kulia. Watu wameketi chini. Kuna mtu mmoja amesimama karibu na gari la pili.

Gari la kifahari aina ya prado, nambari ya usajili KDK limeegezwa karibu na lango lenye rangi ya samawati.

Soko la wazi lililo katikati ya mji limezungukwa na majengo ya orofa. Matunda na mboga zinaonekana upande wote wa kulia na wa kushoto. Kuna miavuli kwenye vibanda kadhaa.

Hili ni soko la wazi ambapo kuna bidhaa zilizotengenezwa kwa kutumia mkono. Vitu kama vikapu, mapambo ya nyumbani, vinyago na sanaa za kuchongwa zimepangwa zikiwa za kuuzwa.

Hizi ni barakoa zilizotengenezwa kwa mbao, zinaonyesha utajiri na utamaduni wa kiafrika. Utambulisho wa makabila, sanaa na mapambo ya kiafrika.

Hapa ni katika soko la wazi ambapo kuna aina mbalimbali za viatu vya kiume na vya kike vilivyopangwa juu ya meza iliyofunikwa kwa plastiki nyeusi, viatu hivyo ni pamoja na viatu vya ofisini na viatu vya sandals .

Soko huru la jumla, ambalo lina vibanda vingi, chini na juu ya ghorofa. Wauzaji na wateja, wanaonekana wakichanganyikana kufanya biashara.

Hili ni soko lililo chini ya jengo. Kuna vibanda vingi vya wauzaji wa matunda, mboga mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu, pilipili na maboga za majani.

Hapa ni soko la kuuza matunda na mboga pale nyuma ,kuna jumba refu la rangi ya kijivu. Kuna mwanaume amevalia sweta nyeupe akiwa anaonekana kwenye hii picha.

Hii ni sehemu ya soko ya mkusanyiko wa bangili na shanga za kienyeji. Kuna mchanganyiko wa rangi kama nyekundu, njano, samawati, kijani, nyeusi na nyeupe. Kila bangili ina muundo wa kipekee.

Hili ni soko, la kuuza matunda, kwa umbali unaona mwangaza wa taa, kumaanisha, ni wakati wa usiku kwenye hili soko.

Hili ni eneo la soko ambapo kuna watu walioketi kwenye viti vya plastiki vya rangi ya buluu na njano mmoja wao anaonekana kutumia simu yake ya mkono, kulia kuna mtungi wa kuhifadhi maji au sabuni.

Hili ni rundo la nguo za kuuza. Kuna nguo ya rangi ya kijani kibichi, samawati, nyeusi, nyeupe, waridi na hata hudhurungi. Kuna mtu amevalia suruali ndefu ya jeans .

Hili ni soko la matunda ambalo lina shughuli nyingi na watu kadhaa wakiwa wanajishughulisha na kuuza na kununua, Kuna matunda kama maembe, maparichichi, machungwa, ndizi na zinginezo.

Bango la utangazaji la biashara ya EAKO HOMESTORE yaani duka la kuuza vifaa vya nyumbani, kama vile magodoro na vitanda. Limefungwa kwenye nguzo ya nyaya ya simu. Kuna miti na anga ni ya rangi ya samawati.

Hili ni jumba la kifahari linalooneka kuwa bado linaendelea kujengwa kwa sababu kandokando mwake, kunaonekana kuna mabati yale yanawekwa wakati majumba inajengwa.

Majengo mawili ya ghorofa, ambapo jengo la kushoto limepakwa rangi ya manjano na lina muundo wa madirisha yenye grili. Jengo la kulia halijakamilika kupakwa rangi au limeachwa na rangi ya kawaida ya mawe ya ujenzi.

Hii ni nyumba ya kifahari. Veranda yake imezungukwa na ukuta wa kioo. Karibu na lango kuu kuna nyumba ndogo ya ghorofa iliyo pakwa rangi ya kijivu.

Huu ni mtaa wa makaazi ya kifahari, ya majengo ya kisasa ya ghorofa. Nyumba hizi zimepakwa rangi ya manjano na kijivu, pamoja na paa za rangi nyekundu.

Hii ni nyumba ya kifahari ya ghorofa mbili. Jengo lina paa la mwinuko lenye mabati ya rangi nyekundu. Na kuta za nje zimepakwa rangi ya krimu.

Eneo la mbele ya hii nyumba lina sehemu ya kuingia yenye dari ndogo juu ya mlango wa mbele. Pia kuna eneo ya kupakia magari iliyofunikwa kwa vioo vya plastiki. Na sehemu ya mbele ina sakafu ya vigae vya muundo wa mraba wa rangi tofauti tofauti.

Ukuta wa mawe chini na ukuta wa kionekanacho kama makaratasi ama vitu za plastiki nyekundu na nyeupe. Kule nyuma kuna mmea wa ndizi na kuna miti zingine.

Hili ni eneo ya nje ya makazi au mji. Anga ni safi, yenye ya rangi ya samawati angavu na kuna mawingu madogo meupe. Mazingira yanaonekana kuwa kame kiasi.

Jumba la ghorofa tano liko na mtungi kubwa ya maji hapo juu limefunikwa na mabati kwenye paa na limepakwa rangi nyekundu. Hapo kando kuna ukuta wa mawe unaonekana.

Jengo hili la ghorofa la kisasa lililojengwa kwa mtindo wa usanifu wa kisasa, lina madirisha marefu na makubwa limezungukwa na ukuta wa mawe.

Hizi ni nyumba za ghorofa zilizozungukwa na ua la mabati, yaliyopiga kutu. Za pande wa kushoto zimepakwa rangi ya siagi na samawati. Za pande wa kulia zimepakwa rangi ya siagi na nyekundu.

Jumba hii la ghorofa limewekewa kibao cha uuzaji. Lango lake lenye liko na rangi ya kijivu, lina waya za umeme, kwa ajili ya kuboresha usalama.

Jengo lenye ghorofa nyingi linaonekana muundo wake ni wa hali ya juu. Upande wa kushoto kuna nyaya nyingi zilizo pita za umeme. Mazingira ya anga ni ya jua.

Hili ni bango kubwa la matangazo ya mradi wa ujenzi wa majengo marefu inayoitwa Hayat Heights . Tangazo linaonyesha picha ya jengo la gorofa nyingi linalotarajiwa kujengwa na lina maneno mengi.

Hapa kuna bango ambalo limebandikwa kwenye mlingoti wa stima, hili bango ni la nyumba zenye zinauzwa zinaitwa Highway heights, kule sehemu ya kilimani Nairobi.

Maandishi Palcourt, Northlandsview kwenye bango la rangi ya samawati na nyeupe, la jengo au makazi, liliwekwa kwenye nguzo mbili za chuma, mbele ya ukuta wa mawe

Hili ni jokovu lililo ndani ya duka ya uuzaji. Ndani kuna bidhaa zilizowekwa zenye zinahitaji kuhifadhiwa kwa baridi. Bidhaa kama sausages , maziwa, yoghurt , siagi na bidhaa zinginezo.

Duka kubwa la Naivas linalouza kila kitu na lile linafanya kazi kwa masaa ishirini na nne yaani usiku na mchana. Naivas inauza kila kitu.

Eneo la kuuza nyama ndani ya duka kubwa au supermarket . Juu ya ukuta limeandikwa kwa maandishi makubwa neno butcher. Kuna jokofu la kioo lenye aina mbalimbali za nyama.

Eneo la matunda na mboga kwenye duka kubwa la jumla. Kuna bango la maandishi Eat Good Feel Good maanake kula vizuri hisi vizuri; la rangi ya kijani kibichi na nyeupe.

Bango lenye maandishi Naivas, limepigwa picha kwa mtazamo wa chini, kuangalia juu, na limefungwa kwa kikingi ya taa ya barabarani, iliyowaka.

Hiki ni kitengo cha matunda na mboga ndani ya duka kubwa la rejareja. Kuna matunda mengi ya tikiti maji yanayoonekana hapa mbele. Kule nyuma kuna neno fruits linaloonekana likiwa limeandikwa kwa maandishi makubwa.

Eneo la chakula kilichopikwa ndani ya duka kubwa la jumla. Kaunta ya kioo na juu yake kuna jina hot deli . Mteja mmoja anaonekana akiwa amebeba kikapu chekundu.

Sehemu ya mbele ya duka la Chandarana Foodplus, ambayo ina nembo na jina la duka hilo. Pia, kuna kauli mbiu kwenye bango hilo, ambayo ni more than just food , yaani zaidi ya chakula.

Sehemu ya bidhaa zilizoundwa kwa mikono, ndani ya duka kubwa. Kuna rafu ya rangi ya hudhurungi. Juu, kuna mabegi ya ngozi na vitambaa. Kuna vinyago vidogo vidogo, pia.

Ndani ya duka la jumla eneo la mavazi na viatu. Kuna mwangaza mkali wa dari unaotokana na taa ndefu za kisasa za lead pia kuna meza au rafu zilizopangwa viatu vya wanaume na wanawake.

Duka la ujumla la Carrefour naona kibango kimeandikwa Welcome to Carrefour kuna mwanaume ambaye anasukuma trolley anaoenekana kukuwa anafanya shopping .

Mteja aliye kwenye counter ya malipo ndani ya duka, anaonekana akihudumiwa na mhasibu aliye upande wa pili wa counter , yenye ishara ya nambari nne.

Duka la jumla linalouza vitu tofauti, na hapa ni mahali ambapo vyakula vilivyopikwa vinauzwa. Vyakula ni tofauti tofauti na unaweza kuona mapochopocho, mchele, vitumbua, na vyote viko tayari kukuliwa.

Ndani ya duka la jumla la Naivas, sehemu ya nyama na vyakula vilivyogandishwa, kuna bango lenye maandishi promo na lina bei ya shilingi mia mbili hamsini za Kenya. Upande wa nyuma, kuna jokovu la kioo.

Hapa ni sehemu ya pande ya matunda na mboga kwenye duka kubwa. Kushoto kuna rafu zenye ndizi, parachichi na matunda mengine ya kijani.

Sehemu ya unga ndani ya duka kubwa la rejareja au jumla. Kuna troli inayoonekana. Rafu za kushoto na kulia zote zimejaa baadhi hadi karibu na dari.

Eneo la chakula cha mbwa kwenye duka kubwa. Kuna rafu zilizopangwa mifuko midogo ya chakula cha mbwa. Juu ya rafu kuna maandishi, dog food, pamoja na picha za mbwa.

Mashini za kuosha nguo zimepangwa kwa utaratibu katika duka la jumla, kuna vibango kadha wa kadha za kampuni ya LG.